Kwenye kitabu hii wamefungua ukurasa wa kuonyesha mambo ya nidhamu, tumeona kijana anayetandika kitanda kisha tunaona mikono kiatu na vitu ama vinywaji vinamwagika kwa kikombe huku chini tukiona familia wakiwa wanakula chakula pamoja.

Hii ni mbio ya watu hawana uwezo wa kuona na tunaona jamaa anayeitwa Samwel mushai akikimbia uwanjani huku akiwa anaongozwa ama kuonyeshwa na mwelekezi wake Jane kipchumba.

Kwenye meza hii tunaona tarakilishi mbili yaliyo wekwa hapa na kando yao ni vitabu ambazo zimewekwa pale na hayatumiki kwa saa hii maana yanaonekana kuwa yamezimwa.

Mtu huyu akona shida ya mguu ambapo anaonekana kutoweza kutembea yeye anatumia gari hili na kujisuguma hili aweze kufanya kazi zake, amepepa pia vitabu kwenye Mikuu yake kionye kamba anatoka kusoma.

Kwenye ukuta huu Kwenye shule hii tunaona mambo ambayo wanafunzi wanafaa kuzingatia na maelezo haya yanawaelezea ili waweze kuishi pamoja kama familia moja.

Hapa tunaona sehemu ambayo inaonekana kama ni ubao huku kando ikiwa imewekwa rula na kifutio. Pia chini yake ni mahali pa kuweka mtu simu au chombo chochote.

Hapa tunaona chumba kubwa ambalo limeonyesha sehemu kidogo na mbele yake ni huwanja ambayo ni safi sana , nyasi yamekatwa vizuri na pembene inaonekana imefensiwa pande zote.

Hapa ni shuleni ambayo tunaona kwenye jengo hili ukuta wa njee wamechora wanyama tofauti kama vile ndovu kunayo pia girafu na kwa mlango kuna maandishi yanayo andikwa hapo.

Hii ni mchezo wa mpira wa kandanda ya watu walio na ulemavu wa miguu . Wanaonekana kujikakamia kuiangalia ama kupiga mpira huo huku wakiwa wameshikilia kwa mikono yao vitu ya kujiwekelea wasianguke na wasimame vizuri.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne la somo la kifaransa, na imechorwa picha ya watoto watatu ,wawili wakiwa wameshikilia kamba, na mvulana huyu akiruka kwenye kamba hii .Wengine wakizungusha.

Kwenye uwanja huu tunaona wachezaji wenye ulemavu wa kucheza mchezo wa mpira ya kandanda wao wanaonekana kujikaza mno wakiwa wamebeba hii vitu wanao jisaidia kutembea nayo.

Bango hili limewekwa kwenye mlango huu yakiwa na maandishi ya kukaribisha na kwamba kila herufi liko na maana ya yale vitu yanayozingatiwa katika darasa hili.

Jamaa huyu yuko uwanjani akicheza mpira wa kandanda . Yeye aki na ulemavu wa mguu na anatumia vijiti kujishikilia anapocheza mpira

Mezani hapa tunaona vitabu mingi sana ya computer yamepangwa pamoja, ni za gredi ya Saba na yanaoneka kuwa yamewekwa hapo , mbeleni tunaona faili kadhaa yenye iko kando yake.

Hili ni jumba kubwa sana ambao nila gorofa mbili, liko na milango tofauti kuonyesha kwamba unawezekano kwa ni ofisi kadhaa ziko katika jengo hili ambalo liko hapa. Uwanja huu umekatwa nyasi vizuri sana.

Hapa ni darasani, ambapo tunaona viti yamewekwa hapa yaliyochomelewa mahali pa kuandikia. Yote yameunganishwa pamoja ili mwanafunzi atumie. Yako mengi hapa ndani.

Hapa tunaona wachezaji wawili mwanadada na mwanaume. Mwanadada huyu anaonekana kuwa amejitokeza kwenye hizi mbio za watu walio na shida ya kuona kwa kuwa ameshinda na kujizolea na ndio maana amevaa bendera ya nchi hii yetu ya kenya.

Mwanadada huyu ako na kitu ambayo imeandikwa kwamba amefuzu kwa mchezo wa Paris, mwaka ishirini na nne. Yeye anaonekana kutabasamu sana mbele ya hii picha.

Hapa tunaona mwanariadha Kimani akiwa anainua mkono ishara kwamba ameshinda hii ni mbio ya wale wanariadha ya watu wasio ona mwenzake pale nyuma pia anaonekana kumfwata yeye Kimani amebandika kitu kwenye macho mwake.

Hapa ni obao ama k karatazi ambao zimeandikwa herufi za alfbabeti ndo na jinzi ambo utumika , tunao pia rula ambayo imewekwa kwenye karatasi hii ama ubao.

Karatasi hii inaonyesha ni jengo la maabara ya kemia na biolojia kwenye shule. Imewekwa hapo ndio iweze kupeana muelekeo ya mahali hizi jengo zipo.

Hapa ni darasa ambapo tunaona viti zilichochomelewa, meza yamepangwa kwa mtindo mzuri, mbeleni pale tunaona talakilishi kadhaa, yakiwa yamewekwa na inaonekana wanafanyia mtihani kwa hii.

Hiki ni kitabu ambacho kimechorwa mambo mazuri. Tunaona picha ya watoto na pia mtu anayeonekana ameandika karatasi kuna maandishi yanayosema kwamba watu wacheze watoto wacheze, wasome na wakuwe pamoja.

Hapa ni darasa na tunaona viti pamoja na dawati zikiwa zimezanyika pamoja. Kunayo pia kitabu ambayo imeachwa hapo juu na inaonekana wanafunzi walikuwa wanasoma pamoja.

Mwanaspoti huyu anaonekana kukimbia kwenye uwanja huu akiwa anatumia gari hili kwa sababu yeye ako na shida ya ulemavu wa miguu. Yeye anafanya mazoezi kwenye uwanja huu na tunaona ya kwamba hakuna watu.

Hii ni mto au bahari na tunaona mwanadada huyu ambaye yumo katika chombo cha kusafiri kwenye maji. Yeye anaendelea kujiendesha pale huku amevalia miwani yake juu ya macho akiwa amefurahi na kuonyesha ishara ya vidole mbili kwenye mkono wake.

Jengo hili linaonekana kukaa kama shuleni na tunaona michoro tofauti kwenye ukuta ukiwemo na ile meli ya Noah. Nyasi hii ama maua haya yamekatwa vizuri sana na tunaona kwamba uwanja huu ni safi.

Hapa ni darasa na tunaona kwenye ukuta huu michoro ya alfabeti na pia siku za mwezi kwa mwaka, kwenye ubao pia mwalimu anajaribu kufunza sarufi ya leta K .

Kwenye kitabu hii ukurasa wa arubaini na sita tunaona picha ambayo inaonyesha watoto wanaofanya usafi ,huku ikisema kuwa mambo ya kuzingatia ili kulinda ngozi zetu ,pia tunaona viombo kadhaa kama hili shati ,kichanuo yanayotumika kuhakikisha kwamba kuna usafi wa hali ya juu.

Hili ni jengo kubwa lenye gorofa tatu likiwa na vyumba kadhaa. Tunaiona ilani hapa ambayo wamesema wageni waweza kupitia kwenye ofisi. Pia imewekwa maua ama miti kandokando ya hili jengo.

Bango hili linaonyesha umuhimu wa misitu kwa kizazi kijacho, limeandikwa aina za misitu ,mambo yanayoleta ama uharibifu wa misitu pamoja na umuhimu na jinsi ya kukinga misitu.

Hapa ni sehemu ya darasa ambapo, tunaona chati kadhaa zimekujwa, zikiwa na rangi tofauti, inawekwa wekwa kwenye bagi hii ambalo imewekwa kwenye moja ya meza au drawer .

Tunaona mama huyu akiwa ameshika mwanadada huyu huku wakikimbia pembeni kando yao ni watu ambao wameketi wakitazamia wale ambao hapa wanakimbia.

Kitabu hiki kinatumika shuleni, wanafunzwa ambapo wamechora picha mengi na yanaelezea kuhusu vitu ambavyo familia wanahitaji kwa hali ya juu kama vile chakula, maji, nyumba ya kuishi, nguo ,masomo na pia mambo ya matibabu.

Hizi ni makaratasi yanayoonekana kama kwamba ni mtihani na yameekwa kwa meza yakiwa na ishara ya kusahihishwa, juu yake ni kitu inayoonekana kama kitabu yenye imeandikwa.

Mwanadada huyu yuko kiwanjani na ako na ulemavu wa mguu yeye anaonekana kushiriki kwenye shindano ya kurusha mguki, jamaa yupo hapa chini ya hii gari lake ya kurudumu na anaonekana kuligagua.

Hapa ni darasa ambapo tumeona viti pamoja na dawati ambazo zimewekwa pamoja ziangaliane. Huko mbele tunaona ubao nyeupe na pia kuna viti kando zimeanguka.

Mama huyu ambaye amevalia shati nyekundu, na viatu pamoja na long'i nyeusi, anaonekana kuwa katika sehemu ya kufanya tizi, na anakaa kwamba amechoka ama anasikilza maelezo ya mtu aliye paNde mwingine.

Hiki ni kitabu ambacho inaonyesha maandishi pamoja na picha, tunaona kijana mmoja ambaye anatandika kitanda yake. Kwa ukurasa wa pili, tunaona mchoro ya viatu na mkono na rangi ilioyo meza na kunayo familia iliyo kwa meza ikikula chakula pamoja.

Upande huu wa jengo hili kunaonekana kuwa ofisi au seheme ya shule. Tunaona mlingoti wa bendera ikiwa mbele yake huku ikizingirwa na maua ambayo yamekatwa vizuri.